Muuzaji yupo ndani ya duka kubwa la pembejeo za aina mbalimbali kama vile: mbolea, mbegu, kemikali za kupulizia bandani, pamoja na madawa ya mifugo.

Dawa maalumu iliyo katika mfumo wa vidonge, inatumika na mifugo mbalimbali, kwa ajili ya kutibu matatizo ya mifupa na maungio, kwa lengo la kuimarisha afya yao.

Dawa maalumu iliyo katika mfumo wa kimiminika, inauzwa kwenye maduka mbalimbali ya pembejeo, inatumika na mifugo, kama vile; mbwa na paka, ili kuimarisha afya yao.

Dawa maalumu inayotumika kuua au kuondoa minyoo kwenye tumbo, mapafu, pamoja na maini yaliyopo ndani ya mifugo, ikiwemo mbwa.

Dawa maalumu inayotumika na mifugo mbalimbali kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo, na kuku, kwa ajili ya kusaidia kutibu magonjwa hatari ya wanyama, hivyo kuboresha afya.

Dawa maalum inayotibu magonjwa tofauti kama vile kuharisha kwa mifugo ikiwemo kuku, inasababishwa na vijidudu vinavyoathiri mmeng'enyo wa chakula.

Dawa maalumu inayoua kupe, chawa, na viroboto. Inatumika kwa kupaka na kuoga mifugo, ikiwemo ng'ombe na mbuzi, ili kuwalinda dhidi ya magonjwa.

Dawa maalum inayotumika na mifugo kama vile mbwa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo mafua, homa, ngozi, vidonda na maambukizi .

Pembejeo za aina mbali mbali kama vile, mbolea na dawa za kutibu mifugo na kuongeza virutubisho, vimewekwa nje ya duka kwa mpangilio husika.

Dawa maalumu inayotumika kuzuia, kutibu, kudhibiti magonjwa, maambukizi, kulinda afya; kuongeza uzalishaji wa maziwa, nyama na mayai ya mifugo mbalimbali.

Dawa maalumu inayofanya kazi ndani ya masaa machache, baada ya kutolewa na kumlinda mbwa dhidi ya maambukizi, yanayosababishwa na vidudu kama kupe.

Aina ya pembejeo inayotumika na mifugo mbalimbali kama vile; ng'ombe na mbuzi, kwa ajili ya kuongeza virutubisho ili kusaidia ukuaji wa uzalishaji.

Mkusanyiko wa pembejeo za aina mbalimbali kwenye eneo moja la kuhifadhi, kama vile dawa za kuua kupe na viroboto kwenye mifugo, ikiwemo kuku.

Aina ya pembejeo iliyotengenezwa kwa mfumo wa unga na vidonge. Inatumika kutibu magonjwa mbalimbali, kama vile kuharisha kwa mifugo, ikiwemo kuku.

Dawa maalum inayotumika kuua na kuzuia kupe na viroboto, ipo katika mfumo wa vidonge, inayotolewa mara moja kwa mwezi kwa mifugo kama vile ,mbwa.

Dawa ya wanyama inayotumika hasa kwa ajili ya kupunguza maumivu au kuzuia uvimbe kwa mifugo kama ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika .

Dawa maalumu inayotolewa kwa mfumo wa chanjo, inasaidia kutibu ugonjwa unaoitwa ndui, unaoathiri mifugo ikiwemo; kuku na wanyama wengine wa jamii ya ndege.

Aina ya dawa inayotumika kutibu na kuzuia wadudu kama vile minyoo na magonjwa mbalimbali ya ngozi kwa mifugo ikiwemo ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika.

Wataalamu waliovaa barakoa wapo ndani ya kituo kidogo chenye mkusanyiko wa pembejeo nyingi zinazotumika na wafugaji pamoja na wakulima, kama vile dawa za magugu.

Pembejeo za aina mbalimbali kama vile mboleo au madawa ya kemikali ya mifugo, yanayotumika kwa ajili ya kuongeza uzalishaji, na kuua vijidudu vyote vinavyoathiri afya.

Zao la kahawa linalolimwa kwa ajili ya kuuza badala ya matumizi ya moja kwa moja nyumbani. Baada ya kuvunwa kupakiwa na kusafirishwa kwa lengo la kibiashara.

Aina ya kilimo cha zao la chakula linaloitwa nyanya kwa ajili ya kuuzwa sokoni, ndani na nje ya nchi badala ya matumizi binafsi kwa lengo la kupata faida.

Mananasi yamekomaa na kuvunwa kwa wingi kutoka shambani, na kukusanywa kwenye vyombo husika vya plastiki, ili viweze kusafirishwa na kwenda kuuzwa kujipatia kipato.

Zao la biashara linaloitwa kahawa, linalimwa kwa ajili ya kuuza si kwa matumizi binafsi, hupandwa hasa katika maeneo ya hali nzuri ya hewa na udongo wenye rutuba.

Zao la chakula linaloitwa papai limepandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno mengi kwa ajili ya kuuza.

Zao la kibiashara linaloitwa nyanya lililolimwa kwa ajili ya kuuza na kupata kipato, zina soko kubwa ndani na nje ya nchi kutokana na matumizi yake kwenye mapishi.

Shamba kubwa lililopandwa ndizi zilizositawi na kukomaa vizuri kwa wingi, zitakazovunwa msimu husika na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuza.

Mkulima yupo kwenye eneo kubwa la shamba lenye mazao balimbali ya chakula, ameshikilia toroli lililojaa pilipili nyingi, kwa ajili ya kwenda kuuza.

Vitunguu vingi vilivyokomaa, vimevunwa kutoka shambani na kukusanywa eneo moja, kisha kuweza kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza ili kujipatia kipato.

Zao la chakula linalofahamika kwa jina la nyanya lililolimwa kwa ajili ya kuuza na kupata kipato, limepandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha .

Papai zilizolimwa kwa wingi katika eneo la joto na mvua ya kutosha hupandwa kwa ajili ya matunda yake ambayo hutumika kama chakula, kutengeneza juisi na bidhaa nyingine ili kupata faida.

Kabeji zimepandwa na kustawi vizuri, kwenye shamba la udongo wa rutuba, na mbolea ya kutosha kisha zitavunwa msimu ujao, unapofika na kupelekwa sokoni ziweze kuuzwa.

Mkulima yupo ndani ya eneo la shamba, anayakagua mahindi yake na kuyavuna ili aweze kuyapeleka sokoni, kwenda kuuza na kupata faida.

Mkulima amevuna zao la chakula, linaloitwa viazi mviringo, lililokomaa na kustawi vizuri, kisha kwenda kuuza kwenye maeneo kama vile migahawani, ili kujipatia kipato.

Kilimo cha zao la biashara linaloitwa karanga kwa ajili ya kuuza na kupata kipato, kinapandwa hasa maeneo yenye hali ya joto kama vile mtwara na dodoma .

Zao la biashara lililopandwa kwenye shamba kwa wingi, na kuzungushiwa mfuko wa plasitiki ili kuepusha ndege na wadudu wasiweze kula, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kibiashara.

Viazi vingi vilivyokomaa na kuvunwa kutoka shambani, vimewekwa ndani ya mifuko ya viroba ,tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda maeneo tofauti kwa ajili ya kuuza.

Zao la biashara linaloitwa ndizi, linalimwa kwa wingi katika maeneo ya joto na unyevunyevu kama vile kand aya kaskazini, kwaajili ya kuuza sokoni.

Shamba kubwa lililopandwa mazao ya chakula, yanayofahamika kwa jina la mahindi, yamekomaa na kukauka kisha kukusanywa eneo moja, kwa ajili ya kwenda kuuza.

Zao la chakula linaloitwa karoti limekomaa na kuvuna kutoka shambani mojakwamoja na kuwekwa kwenye mfuko wa plastiki ilikupeleka sokoni kuweza kujipatia kipato baada ya kuuza.

Karoti zilizokomaa zimevunwa kutoka shambani kwa wingi, kisha kukusanywa eneo moja na kuwekwa ndani ya mifuko ya viroba, kwa ajili ya kusafirisha kwa matumizi mbalimbali ya kibiashara.

Eneo kubwa, zuri la bustani ya nyumbani, lenye mazao mbalimbali ya chakula, yaliyolimwa kwa ajili ya kupata faida yanapopelekwa sokoni na kuuzwa.

Ndizi zinazolimwa kwa wingi katika maeneo ya mvua ya kutosha kama vile, nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Huchangia kipato kwa wakulima kupitia mauzo yake.

Mkulima anavuna kahawa zilizokomaa kutoka shambani mwake na kuziweka kwenye beseni, ili akazichambue, kisha kuzipeleka sokoni akajipatie kipato.

Zao la chakula lililopandwa na kustawi vizuri kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno mengi ambayo mkulima atayapeleka sokoni, na kujipatia kipato.

Karoti zilizokomaa zimevunwa kutoka shambani na wakulima kwa wingi, na kuwekwa ndani ya vyombo vya plastiki vya rangi nyekundu, kijani na bluu ili kuweza kuuza.

Kilimo cha kahawa hasa kwa ajili ya kuuza na kupata fedha si kwa matumizi ya familia pekee, ni zao ambalo hutoa kipato kikubwa kupitia mauzo ya nje na ndani ya nchi .

Mazao mbalimbali ya chakula kama vile mahindi, yaliyokomaa vizuri kwenye shamba kubwa kwa ajili ya kuweza kuvunwa, ili kwenda sokoni na kuuza.

Uwekaji wa parachichi ndani ya vyombo vikubwa vya plastiki, kwa lengo la kulinda bidhaa hizo kutokana na uharibifu, kwa ajili ya kusafirisha kwenda maeneo mbalimbali kwa matumizi ya kibiashara.

Kahawa nyingi zimevunwa kutoka shambani, na kukusanywa eneo moja kisha kupakiwa kwenye mifuko ya viroba, kwa ajili ya kusafirisha kiurahisi kwa lengo la kujipatia kipato.

Zao la biashara lililolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa kufuata mbinu bora za kilimo, ili kupata mavuno mengi yatakayoenda kuuzwa.

Mkulima yupo kwenye eneo lake la shamba lenye mazao ya chakula yanayoitwa mahindi, yaliyokomaa na kustawi vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni, ili yauzwe.

Ndizi iliyokomaa na kustawi vizuri katika mgomba wake, imepandwa kwenye shamba la nyumbani na mkulima kwa lengo la kuvunwa msimu husika, ili akauze sokoni.

Wakulima wapo shambani wamekaa na kujadiliana mbinu bora za kuzingatia wakati wa kupanda nyanya, ili kuweza kupata mavuno mengi, yatakayokwenda kuuzwa.

Shamba kubwa limepandwa mazao mbalimbali ya chakula, kwa njia ya matuta ya mistari iliyonyooka, na kutumia mfumo husika wa umwagiliaji, kisha kuvunwa na kupelekwa sokoni, ili yakaweze kuuzwa.

Watu wapo ndani ya shamba wakivuna maembe ambayo ni zao la biashara, linaloweza kuwaletea kipato kupitia mauzo ndani na nje ya nchi.

Wakulima wapo shambani wanafanya kazi kwa ushirikiano, na kukusanya zao la chakula linaloitwa vitunguu, na kuweka kwenye ndoo zao kwa ajili ya kwenda kuuza.

Watu wanaojihusisha na kazi za kilimo cha mazao mbalimbali kama vile karoti, wamevuna zao la chakula na kuweka kwenye vyombo vya kontena kwa ajili ya kwenda kuuza.

Mkulima amepanda mazao ya chakula kwenye shamba dogo, kwa njia ya matuta ya mistari iliyonyooka, kwa kutumia mipira ya plastiki kwa ajili ya kumwagilia.

Wakulima wameketi shambani wanajadiliana mbinu Bora za kuzingatia wakati wa kufanya mavuno ya zao la nyanya ,ili kuweza kujipatia kipato kwa matumizi mbalimbali.

Mazao mbali mbali ya chakula yaliyo pandwa na mkulima kwenye eneo dogo ndani ya nyumba kwa lengo la kusimamia ukuaji wa mimea na kupata mavuno mengi.

Shamba dogo, kwenye mazingira ya nyumbani la mazao mbalimbali ya chakula, lililopandwa na watu maalum

Watu wanaojishughulisha na kazi za kilimo, wapo eneo moja wakishirikiana kupanda mbegu za mazao mbalimbali ya chakula, yatakayotumika kwa ajili ya biashara au vinginevyo.

Ndizi iliyokomaa kwenye mgomba wake, imepandwa shambani maeneo ya nyumbani kwa mkulima, itavunwa msimu husika ikifika, na kupelekwa sokoni ili kujipatia kipato.

Mkulima amepanda zao la chakula, linaloitwa figiri, kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kwa njia ya matuta ya mistari iliyonyooka.

Watu wanaojishughulisha na kazi mbalimbali za kilimo, wamevuna viazi vitamu kwa wingi kutoka shambani na kuweka kwenye vyombo vya plastiki, ili wakauze sokoni.

Mkulima amepanda zao linaloitwa hoho linalokuwa vizuri katika mazingira yenye joto la wastani na udongo wa rutuba ili kuweza kuuza au kutumia kama chakula nyumbani.

Wakulima wamepanda miche mbalimbali ya mazao ya chakula, wanayatunza kwa uangalifu na kuhakikisha yanapata maji ya kutosha, unyevunyevu na kinga dhidi ya wadudu na magonjwa.

Kifaa kikubwa kinachotumika kurahisisha na kuongeza ufanisi katika shughuli mbalimbali kama vile: kuandaa shamba, kutifua udongo, kulima au kung'oa visiki.

Kifaa kikubwa kinafanya kazi ya kukata nyasi kwa haraka na kwa ufanisi kuliko kwa mikono kinasaidia kupunguza muda, na juhudi za shughuli mbalimbali za shambani.

Kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kwa kutumia vifaa husika, vinavosaidia kazi za shambani ikiwemo, kupanda au kuvuna na kuongeza ufanisi na ubora wa uzalishaji.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyopandwa ndani ya eneo kubwa iliyozungushiwa mifuko ya plastiki. Inatumia mashine na teknolojia ya kisasa kwa lengo la kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyopandwa kwenye shamba kubwa, kwa njia ya teknolojia, mbegu bora na vifaa husika kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Mtu yupo kwenye eneo kubwa la shamba lenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha, anafanya kazi ya kulima kwa kutumia kifaa maalum kinacholenga kupunguza nguvukazi.

Kilimo husika kwa njia ya vifaa maalumu vya teknolojia ya kisasa, vinalenga kusaidia kazi mbalimbali za shambani, ikiwemo kukata nyasi, ili kuokoa muda.

Mazao mbalimbali ya chakula, yamepandwa kwenye shamba kubwa, kwa njia ya mbegu bora na teknologia ya kisasa, ili kuweza kuongeza uzalishaji wa kiasi kingi.

Kifaa kikubwa cha kisasa kinachotumia teknolojia kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za shambani kama vile kilimo kwa ufanisi na uharaka zaidi.

Mkulima yuko kwenye eneo la shamba la mazao mbalimbali ya chakula kama vile mboga ya maboga anatumia kifaa maalumu kinacho saidia shughuli za kilimo kwa ajili kupunguza nguvu kazi.

Shamba dogo la kisasa, ndani ya eneo kubwa lililopandwa kwa njia ya mbegu za ubora wa hali ya juu, na teknolojia husika, kwa lengo la kupata mavuno mengi.

Mashine ya kilimo inayotumika kurahisisha shughuli mbalimbali, kama vile; kuandaa shamba, kusafirisha mazao na kupanda, kwa ajili ya kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda.

Mazao mbalimbali ya chakula, yaliyopandwa kwenye shamba dogo kwa njia ya teknolojia na mbegu bora, ili kuongeza uzalishaji kwa ajili ya kufanya biashara.

Kifaa kikubwa cha kisasa kilichopo shambani kinatumika kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo, kama vile kukata nyasi, ili kuokoa muda.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyopandwa kwenye shamba kubwa kwa njia ya kutumia vifaa vya teknolojia husika na mbegu bora, ili kupata mavuno mengi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula au biashara, kwa kutumia vifaaa husika ,vinayolenga kupunguza nguvukazi na kuokoa muda.

Kifaa maalumu kinachotumia technolojia ya kisasa, hufungwa nyuma ya trekta, na kwa kawaida husaidia shughuli mbalimbali za shambani, kama vile; kulima au kupanda mbegu.

Trekta kubwa linalosaidia shughuli mbalimbali za shambani, kama vile: kulima au kupanda mbegu, kwa lengo la kupunguza nguvu kazi na kupata mavuno mengi.

Kifaa kikubwa kinachoitwa trekta, kinatumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za shambani, kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kuokoa muda ili kupata mavuno mengi.

Mazao mbalimbali ya chakula yamepandwa kwenye eneo husika kwa njia ya kutumia vifaa maalumu vya kitenologia vinavyolenga kusimamia ukuwaji wa mimea ilikuongeza ualishaji.

Kifaa maalumu cha rangi nyekundu, kinachofungwa nyuma ya trekta, kinatumika kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo, kwa teknolojia yake ya kisasa, ili kuongeza uzalishaji.

Shamba dogo la mazao mbalimbali ya chakula, yaliyopandwa ndani ya nyumba iliyotengenezwa kwa mifuko ya plastiki, na kulimwa kwa kutumia vifaa husika vinavyosaidia kupanda, kupalilia, na shughuli tofauti.

Kifaa maalum kikubwa kinachoitwa trekta inatumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za shambani kama vile kulima ili kupata mavuno mengi na kupunguza nguvu kazini.

Mfumo wa ufugaji samaki wanaoitwa kambale, wenye uwezo wa kustahimili mazingira mbalimbali ya maji masafi au machafu, kwa lengo la kuuza au chakula nyumbani.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji samaki wachanga aina mbalimbali, kwa kutumia vifaa kama; beseni la plastiki ili kujipatia kipato.

Samaki wadogo wa rangi tofauti, wapo ndani ya chombo kikubwa chenye maji mengi ndani yake, kinachotumika kuwafugia, kwa malengo ikiwemo biashara au chakula nyumbani.

Samaki wengi wadogo walio wazuri, wapo ndani ya chombo cha plastiki chenye maji, mimea, pamoja na mawe, kwa ajili ya kuongeza urembo nyumbani.

Mazao mbalimbali ya chakula kama vile: maharage ya njano, nyeusi na nyekundu; yanayotumika moja kwa moja kwa ajili ya kutengeneza lishe bora.

Bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: soya, kunde, maharage ya njano, mekundu, na meusi, pamoja na mahindi yaliyopangwa kwa muonekano mzuri kwenye eneo la biashara.

Eneo kubwa la miti mingi iliyoota kwa asili, bila kupandwa na kusimamiwa na kutunzwa kwaajili ya matumizi endelevu ya rasilimali zake ikiwemo kuni au mimea ya dawa.

Eneo kubwa la msitu, ulioota kwa asili na kuhifadhiwa kwa lengo la kuzuia mabadiliko ya tabia nchi na kutoa rasilimali kama vile; kuni, karatasi na dawa.

Miche ya miti ya aina mbalimbali kama vile: milingoti iliyopangwa vizuri kwa mfumo wa makundi ili kuweza kuzitenganisha kabla ya kuzipeleka shambani.

Watu wapo kwenye shamba dogo wakijadiliana na kushauriana juu ya usimamizi na uhifadhi bora wa misitu pamoja na rasimali zake kwa manufaa ya binadamu na mazingira.

Eneo kubwa la msitu na vichaka vya miti, inayotunzwa na kuhifadhiwa na jamii husika, kwa lengo la kupata rasilimali kama vile kuni.

Watu wanaojihusisha na uzalishaji na utunzaji miche ili kuhakikisha upandaji wa miti kwaajili ya kuhifadhi mazingira, kurejesha misitu na kuimarisha upatikanaji wa rasilimali.

Miche ya miti aina mbalimbali kama vile milingoti au mpaina inayopandwa kwa ajili ya kurejesha misitu iliyokatwa na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

figiri na chainisi zilizopandwa kwenye mabomba ya plastiki ,yanayopitisha maji ya virutubisho ili kusaidia ukuaji wa mimea na kwa lengo la kupata mavuno mengi na ubora.

Kabichi iliyopandwa na kustawi vizuri, kwenye mabomba ya plastiki, yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea, kwa lengo la kupata mavuno ya ubora wa juu.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyolimwa kwa uchache kwa kutumia vyombo vya platiki kama vile mabomba yanayopitisha maji muhimu ya virutubisho ili kusaidia ukuaji wa mimea.

Vifaa maalum, kama vile mabomba marefu ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea kwenye kilimo cha bila udongo.

Eneo kubwa la wazi, kwa ajili ya kufanya kilimo cha bila udongo, kinatumia mabomba ya plastiki, yanayopitisha maji ya virutubisho, ili kuongeza uzalishaji.

Mazao mbalimbali yamepandwa kwenye chombo husika cha plastiki, kinachosaidia na kutunza na kupitisha maji ya virutubisho muhimu, kwa ajili ya ukuaji ya mimea, ili kupata mavuno mengi.

Kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula bila kutumia udongo, bali mimea huandaliwa kwenye maji yaliyojaa virutubisho muhimu na kupandwa kwa mfumo wa mabomba. T

Kilimo cha kisasa cha mazao ya chakula kwenye eneo la wazi, kwa njia ya mabomba marefu yanayosaidia kupitisha maji ya virutubisho muhimu, ili kupata mavuno ya ubora.

Mimea imepandwa na kukomaa vizuri, kwenye vyombo vya plasitiki husika, vinavyopitisha maji ya virutubisho kwa urahisi, ili kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa.

Aina ya kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula bila kutumia udongo, bali mimea hupewa virutubisho muhimu kupitia maji yenye mchanganyiko wa madini.

Kilimo cha kisasa cha mazao ya chakula bila kutumia udongo, kwa njia ya maji ya virutubisho muhimu yanayosaidia ukuaji wa mimea ili kuweza kujipatia mavuno ya ubora.

Mfumo wa kilimo kisichotumia udongo, ambapo mimea hulishwa virutubisho kupitia maji maalumu. Teknolojia hii huruhusu uzalishaji wa mazao mengi katika eneo dogo.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyopandwa ndani ya eneo lenye mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu ili kupata mavuno mengi kwa matumizi ya kibiashara.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea hupandwa kwenye maji ya virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya ukuaji wake. Ni njia ya uhifadhi maji na kuongeza uzalishaji na kuondoa matatizo ya magonjwa ya udongo.

Chainizi imekomaa na kustawi vizuri sana, na kupandwa kwa kutumia beseni la plastiki, na ndoo inayopitisha maji kwa njia ya mabomba, ili kusaidia ukuaji wa mimea.

Kilimo kidogo sana cha mazao ya chakula kwa kutumia mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho, ili kusaidia ukuaji wa mimea kwa uharaka.

Mazao ya chakula yaliyopandwa kwa kutumia chombo cha plastiki, kinachopitisha maji ya virutubisho muhimu, yanayosaidia ukuaji wa mimea, kwa lengo la kupata mavuno mengi.

Kabeji zilizokomaa na kustawi vizuri zimepandwa kwenye mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea ili kupata mavuno ya ubora.

Kilimo cha bila ya udongo kinatumia maji ya virutubisho muhimu yanayosaidia ukuaji wa mimea kwa kupita kwenye mabomba ya plastiki kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Kilimo kidogo cha kisasa cha mazao machache ya chakula, kama vile, kabichi, kwa njia ya mabomba ya plastiki, yanayopitisha maji ya virutubisho ili kuongeza uzalishaji.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyo machache, yamepandwa kwa kutumia mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea ili kupata mavuno mengi.

mazao mbalimbali ya chakula kama vile chainizi yaliyolimwa kwa kutumia mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu nakusaidia ongezeko la uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kisichotumia udongo ambapo mizizi ya mimea kupata virutubisho muhimu kupitia maji yenye madini maalum.

Mfumo wa ufugaji wa kuku wengi wa kisasa ndani ya banda kubwa kwa njia ya teknolojia ya kisasa, ili kuongeza uzalishaji wa mayai kwa matumizi ya kibiashara.

Namna ya ufugaji ya wanyama mbalimbali kama vile ng'ombe kwa kutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama kwa kiwango kikubwa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula, unaotumia tekinolojia kudhibiti mazingira ya mimea, kama vile joto, mwanga na unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Vitunguu vilivyokomaa vimevunwa kutoka kwenye shamba lililopandwa kwa kutumia mashine, tekinolojia ya kisasa, mbegu bora na mbolea ili kupata mavuno mengi.

Kilimo cha mazao mbalimbali kwa kiwango kikubwa, ndani ya eneo husika kwa njia ya teknolojia ya kisasa, inayolenga kuongeza uzalishaji kwa matumizi ya kilimo, biashara au chakula.

Shamba kubwa la migomba mingi ya ndizi, iliyopandwa kwa kutumia mbegu bora, na teknolojia ya kisasa kwa lengo la kuongeza uzalishaji, kwa ajili ya kufanya biashara.

Shamba kubwa la kilimo cha zao la chakula linaloitwa kabichi, kwa kutumia teknolojia ya kisasa, linajishughulisha na uzalishaji kwa wingi kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Kifaa kikubwa kinachotumika kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo cha kisasa, kama vile : kukata nyasi, na kuzihifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadae.

Ng'ombe wengi wana rangi nyeupe na nyeusi, wanafugwa ndani ya chumba kikubwa kwa njia ya teknolojia ya kisasa kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa maziwa.

Mfumo maalumu wa uzalishaji wa chakula, kwa kutumia teknolojia ya kisasa, mashine kubwa, mbegu bora, mbolea na dawa za kuua wadudu kwa wingi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha uzalishaji kabichi, kwa wingi kwa kutumia mbinu za kiteknolojia kama vile mbegu bora, kumwagiliaji wa kisasa, na madawa ya kutibu wadudu yanayotengenezwa viwandani.

Mfumo wa kisasa wa uzalishaji kwa kiwango kikubwa cha mazao mbalimbali ya chakula, kama vile kabichi, kwa kutumia mbegu za kisasa, na mbolea husika, na teknolojia, ili kuongeza uzalishaji.

Mazao mbalimbali ya chakula yamepandwa ndani ya eneo kubwa lililofunikwa na mfuko wa plastiki, kwa lengo la kuongeza uzalishajia kwanjia ya teknolojia na mbegu bora.

Mfumo wa kumwagilia maji shambani kupitia mabomba madogo ya plastiki, ambapo maji hugawanywa kutoka chanzo kikuu na kupelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa usahihi .

Shamba kubwa lenye mazao mbalimbali ya chakula, linatumia mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya mabomba marefu ya plastiki, yaliyo membamba yanayopitisha maji kwa urahisi.

Bomba kubwa na refu lililolazwa juu ya shamba la zao la chakula linalofahamika kwa jina la mahindi, limetobolewa pembeni ili kupitisha maji kwa urahisi na kuipa mimea.

Aina ya umwagiliaji shambani, kwa kutumia mabomba marefu na membamba, yaliyotengenezwa kwa plastiki na kutobolewa pande tofauti, ili kupitisha maji ki urahisi.

Mfumo wa kisasa wa kumwagilia mimea ili kuhakikisha inapokea maji mengi ya kutosha kwa ukuaji mzuri hasa wakati wa ukame au mvua kidogo .

Mfumo maalumu na wa kisasa wakusambaza maji shambani, kwenye mimea, ili kusaidia ipate unyevuunyevu unaohitajika, kwa ukuaji bora hasa wakati wa ukame au mvua kidogo.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya mabomba ya plastiki yaliyomembamba, yametobolewa chini ili kupitisha maji kwa urahisi kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji kwenye shamba la mazao mbalimbali ya chakula, yaliyopandwa kwa matuta ya mistari iliyonyooka, ili kuipa mimea maji ya kutosha, na kupata mavuno mengi.

Teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji shambani, kwa kutumia mabomba membamba madogo ya plastiki, yaliyotobolewa chini ili kupitisha maji kwa urahisi.

Mfumo wa kupeleka maji shambani, ili kusaidia mimea iweze kustawi vizuri hasa wakati mvua haipatikani vya kutosha, kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Mandhari kubwa ya kitalii iliyopo pembezoni mwa mji wa majengo mengi ina uoto asili aina tofauti pamoja na wanyama mbalimbali kama vile twiga.

Mandhari kubwa nzuri ina hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, milima mirefu ya miinuko tofauti, misitu pamoja na mabonde na uoto asili.

Mandhari ya muonekano mzuri, ina ukungu ikiashiria hali ya hewa ya ubaridi, mto wa maji ya kina kirefu pamoja na uoto asili kama vile majani mafupi.

Mandhari kubwa ina mawingu mazito yanayoashiria mvua kunyesha hivi punde, pamoja na mto wa kina kirefu cha maji na uoto asili aina mbalimbali, na mlima mdogo.

Eneo kubwa lina milima mirefu, inayoonekana kwa mbali na jua linalozama, uoto asili aina tofauti, kama vile; miti ya vivuli na nyasi

Mandhari kubwa ina mwonekano mzuri, mwinuko wa kiasi, pamoja na mawingu meupe, inayoashiria hali ya hewa ya ubaridi na uoto asili aina tofauti.

Mandhari kubwa ya kitalii, ina mawingu meupe, mazito inayoashiria hali ya hewa ya ubaridi au mvua kutaka kunyesha; ina majani marefu na miti ya vivuli.

Mandhari kubwa nzuri ya kitalii inamawingu mazito meupe yanayoashiria mvua kunyesha, pamoja na milima mirefu inayoonekana kwa mbali.

Mandhari tulivu iliyo na muonekano mzuri, mawingu ya bluu na meupe. Uoto asili aina tofauti kama vile majani mafupi, pamoja na vijito vidogo vya maji.

Mandhari ya muonekano mzuri, ina hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, uoto asili aina mbalimbali, kama vile mikonge pamoja na barafu.

Eneo kubwa la mwinuko lina mawingu mazito yanayoashiria dalili ya mvua kunyesha milima mirefu inayoonekana kwa mbali na kuzingirwa na uoto asili.

Mandhari inayovutia ina hali ya hewa ya kawaida, mto wa maji wa kina kirefu, pamoja na milima inayoonekana kwa mbali, na kuzingirwa na uoto wa asili kama vile majani mafupi.

Mandhari kubwa ya kitalii ina jua linalozama kwa mbali ikiashiria muda wa jioni kuingia,, pamoja na mto mrefu wa maji na uoto wa asili mbalimbali.

Sehemu kubwa ina hali ya hewa ya ubaridi, milima mirefu inayoonekana kwa mbali na makazi machache ya watu yaliyosambaa pamoja na uoto wa asili.

Mandhari kubwa tulivu ina muonekano mzuri, hali ya hewa ya joto la wastani, barabara ya vumbi pamoja na uoto wa asili aina tofauti kama vile: majani mafupi .

Eneo la ukame ina milima mirefu inayoonekana kwa mbali, makazi machache ya watu na uoto asili aina tofauti iliyosambaa.

Mandhari ina mawingu meupe na ya bluu, yaliyotanda juu ya eneo la milima mirefu na barafu pamoja na uoto asili aina mbalimbali, kama vile; majani mafupi.

Mandhari tulivu sana, ina hali ya hewa ya upepo kiasi pamoja na mawingu ya bluu na meupe, maji ya kina kirefu, uoto asili aina mbalimbali.

Mandhari ya mwinuko wa kiasi ina mto mkubwa wa maji pamoja na milima mirefu na miti aina mbalimbali, kama vile: ya vivuli na majani mafupi .

Mandhari kubwa, nzuri ya kitalii, ina wanyama wengi waliokaa kwa mfumo wa makundi, pamoja na milima mirefu na uoto asili, kama vile miti ya vivuli.

Maandhali kubwa na ya kuvutia sana, inatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kitalii, na ina hali ya hewa ya baridi, pamoja na wanyama kama vile pundamilia na twiga.

Mandhari kubwa ina mawingu yanayoenda rangi nyeusi, ikiashiria mida ya jioni, ina milima mirefu pamoja na uoto asilia, aina tofauti.

Mandhari nzuri na tulivu ina miti ya vivuli, na majani mafupi, ardhi kubwa isiyo na uoto wa asili, milima mirefu inayoonekana kwa mbali

Mazingira ya kitalii pembezoni mwa mji, yana wanyama aina mbalimbali kama vile twiga, pamoja na uoto asili aina tofauti ikiwemo majani mafupi.

Mandhari ya uoto wa asili ya mimea mbalimbali kama vile: miti ya vivuli, na majani mafupi, yanayotunzwa na jamii husika, ili kuweza kupata rasilimali nyingi, ikiwemo kuni.

Mandhari ya ukame ina milima mirefu inayo onekana kwa mbali, anga lenye mawingu ya bluu na meupe pamoja na uoto asili aina tofauti.

Mandhari kubwa, nzuri ya kitalii, ina mlima mrefu wenye barafu kwa juu, na uoto wa asili aina tofauti, kama vile miti ya vivuli.

Eneo kubwa lenye muonekano mzuri, ina mlima mrefu ulio na barafu kwa juu pamoja na mawingu ya bluu na uoto asili aina tofauti, kama vile, majani mafupi.

Mandhari ina hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, mawingu meupe na ya bluu, pamoja na uoto wa asili ikiwemo miti mifupi na majani ya vivuli.

Eneo la mwinuko lililo kubwa lina hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, mto mdogo wa maji pamoja na milima mirefu, na kuzungukwa na uoto asili aina mbalimbali.

Mandhari inayoonekana vizuri, ina milima mirefu, makazi machache ya watu, miti ya vivuli, majani mafupi pamoja na mto mkubwa wa maji.

Mfumo wa kisasa na rahisi wa ufugaji wanyama aina mbalimbali, wenye uwezo wa kustahimili mazingira tofauti kama vile mbuzi; kwa lengo la kujipatia nyama, ngozi na maziwa.

Mbuzi anafugwa kwa ajili ya nyama, maziwa, ngozi na kupata kinyesi kinacho tumika kama mbolea, wanahiji malisho ya kutosha maji safi ilikuongeza uzalishaji.

Aina ya mifugo inayofahamika kwa jina la kanga, wana madoa meusi na meupe. Wanatunzwa nyumbani kwa lengo la watu kupata nyama na mayai.

Aina ya mfumo wa ufugaji; kuku wengi wa kisasa ndani ya banda kubwa, kwa kutumia vifaa husika vya kuwanyweshea na kuwalishia chakula, ili kuweza kuongeza uzalishaji.

Mifugo ya aina mbalimbali kama vile kuku wa kisasa, wa kienyeji pamoja na bata. Wapo kwenye eneo la wazi la nyumbani wakila virutubisho mbalimbali, ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wa nyama wengi aina mbalimbali kama vile bata, kwa lengo la kupata: nyama, mayai na bidhaa nyingine .

Vifaranga wa kisasa wana rangi nyeusi, nyeupe na maziwa wapo ndani ya chombo cha wazi cha plastiki, kwa ajili ya kuwasafirisha kwenda kwenye banda la kufugia.

Kuku wana rangi nyeupe na kahawia, wanafugwa hasa nyumbani kwenye eneo la wazi, lenye nyasi nyingi ili wale virutubisho, vitakavyoongeza uzalishaji wa mayai na kadhalika.

Watu wapo ndani ya banda kubwa, linalotumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa nyama ikiwemo: kuku wa kisasa au kienyeji, ili kuweza kuongeza uzalishaji, kwa ajili ya kufanya biashara.

Kuku wengi wa kienyeji wanaofugwa nyumbani kwenye banda dogo, kwa njia ya kutumia vifaa husika vya kuwalishia, na kuwanyweshea maji ya virutubisho, ili kuongeza uzalishaji.

Mbegu za mazao ya chakula zilizowekwa kwenye chupa za bati, zinapandwa kwenye mazingira ya udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kupata mavuno ya ubora ya kulimwa msimu unaofuata.

Mbegu ya mazao mbalimbali ya chakula, kama vile maharage mekundu na ya njano pamoja na mahindi, yanayopandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha kwa lengo la kupata mavuno ya ubora wa juu ya kulima msimu unaofuata.

Mbegu ya zao la chakula ya ujazo husika, inalimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno bora ya kupandwa msimu ujao.

Mbegu ya zao la chakula inayoitwa nyanya, ina ujazo wa gramu ishirini na tano inapandwa kwenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kupata mavuno ya ubora ya kulimwa tena na msimu ujao.

Mbegu zimeanikwa juu ya mfuko wa plastiki uliomkubwa, ili ziweze zikapandwe kwenye shamba na kupata mavuno mengi ya ubora yatakayolimwa msimu unaofuata.

Mbegu ya mazao mbalimbali ya chakula, yaliyopangwa katika duka husika, na kulimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba, na maji ya kutosha, ili kupata mavuno mengi ya ubora wa hali ya juu na kupandwa tena msimu unaofuata.

Watu wamekusanya mbegu mbalimbali ya mazao ya chakula, kwa ajili ya kwenda kulima shambani, ili kuweza kupata mavuno mengi ya ubora ya kupandwa tena msimu unaofuata.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyopandwa kwenye eneo dogo kwa kutumia vyombo vya plastiki, ili kuweza kuchunguza ukuaji na uzalishaji wake kwa lengo la kupata mbegu bora.

Mbegu ya zao la chakula yenye ujazo wa gramu kumi, inalimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na mbolea ya kutosha, kwa kutumia teknolojia ya kisasa, ili kupata mavuno ya ubora wa juu ya kupandwa tena msimu ujao.

Mkusanyiko wa mbegu za mazao ya chakula kama vile figiri, mchicha na kabichi, yanayolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba, kwa kufuata misingi husika, ili kupata mavuno mengi ya ubora wa juu na kupandwa msimu ujao.

Mbegu zenye sifa kama kustahimili ukame na kukomaa kwa haraka, zinatumika kuzalisha mazao ya kunde kwa lengo la kupata mavuno ya ubora ya kupandwa msimu ujao.

Mbegu za: njegere, kunde, maharage na kadhalika; yanayolimwa kwenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kupata mavuno ya ubora wa hali ya juu ya kupandwa msimu ujao.

Mazao mbalimbali ya chakula, yaliyolimwa kwenye shamba dogo, na udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno ya ubora wa juu, ya kupandwa tena msimu unaofuata.

Miche midogo ya miti iliyopandwa kwa kutumia udongo wa rutuba ndani ya vyombo vya plastiki, kwa lengo la kupata mbegu za ubora wa juu zitakazolimwa msimu unaofuata.

Mbegu ya mazao mbalimbali ya ujazo tofauti, yanayolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba, na maji ya kutosha ili kupata mavuno ya ubora wa juu, ya kupandwa msimu ujao.

Mbegu za: karoti, hoho, figiri na mchicha zilizopo dukani. Zinalimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno ya ubora ya kupandwa msimu ujao.

Mbwa amekaa kwa utulivu akiangalia mazingira yake kwenye eneo linalojihusisha na kutoa ushauri juu ya lishe bora, uzazi, na njia salama za ufugaji wa nyama.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa lengo la kusaidia kuepusha kuambukiza magonjwa na njia salama za ufugaji wa wanyama kama vile mbwa, paka nakadhalika.

Mbwa wakubwa wapo kwenye kituo cha afya kinachojihusisha na kupima, kutibu magonjwa, au kutoa chanjo, na ushauri juu ya lishe bora, na malezi ya mifugo.

Mnyama anaeishi porini , msituni au kwenye uhifadhi wa mbuga ana shingo na miguu mirefu na sifa ya kutembea kwa maringo kwa makundi .

Mnyama anayepatikana kwenye maji kama mito, maziwa na mabwawa, ana mwili mkubwa, ngozi ngumu pamoja na meno makali. Hula samaki na viumbe vinavyoishi nchi kavu.

Mnyama mwenye shingo ndefu sana anayekaa kwenye maeneo ya maporini au msituni, anakula majani ya miti, wanaishi kwa makundi madogo na kutembea polepole .